Jopo la watu waliopo katika eneo la ndani mfano wa chumba ama darasa waliokaa katika viti huku mmoja kati yao akisimama mbele yao kuwahutubia, ikiashiria kuwa ni eneo la chumba cha darasa linalotumika kwa ajili ya mafunzo ya elimu ya watu wazima.

Jopo la watu waliopo katika eneo la ndani mfano wa chumba ama darasa, waliokaa kwenye madawati huku meza zikiwa na mfano wa madaftari, vitabu au majalada, ikiashiria kuwa ni chumba cha darasa kinachotumika kwa ajili ya elimu ya watu wazima.

Jopo la watu waliopo katika eneo la ndani, mfano wa chumba yenye meza iliyonavifaa vya kieletroniki mfano wa kompyuta mpakato, ikiashiria kuwa ni chumba cha darasa kinachotumika kwaajili ya mafunzo ya watu wazima.

Jopo la watu waliopo katika eneo la ndani mfano wa chumba ama darasa, waliokaa katika viti, huku meza zikiwa na mfano wa madaftari, vitabu ama majarada, ikiashiria kuwa ni chumba cha darasa, kinachotumika Kwa ajili ya mafunzo ya elimu ya watu wazima.

Eneo la ndani mfano wa chuma ama darasa, lenye mkusanyiko wa makabati yenye rafu zilizohifadhi mfano wa vitabu ama majarada, ikiashiria kuwa ni chumba cha darasa kinachotumika kwa ajili ya kuhifadhi vitabu hivyo mfano wa elimu ya shule ya msingi.

Jopo la watu waliyopo katika eneo la ndani mfano wa chumba ama darasa waliyokaa katika viti na mmoja akisimama mbele yao kuhutubia, ikiakisi kuwa ni eneo la darasa linalotumika kwa mafunzo ya kielimu mfano wa shule za msingi.

Jopo la watu waliovalia mavazi sare yenye rangi mchanganyiko, zambarau pamoja na manjano; waliopo katika eneo la ndani mfano wa chumba ama darasa, waliokaa katika viti, huku mmoja kati yao akisimama kuwahutubia, ikihakisi kuwa ni chumba cha darasa kinachotumika kwa ajili ya mafunzo ya kielimu mfano wa elimu ya msingi.

Jopo la watu mfano wa wanafunzi, waliovalia mavazi sare yenye rangi mchanganyiko bluu, nyeupe pamoja na nyekundu, waliokaa katika viti, ikiashiria ni kuwa ni chumba cha darasa kinachotumika kwa ajili ya mafunzo ya elimu, mfano wa elimu ya sekondari.

Jopo la watu waliopo katika eneo la ndani mfano wa chumba ama darasa lenye mkusanyiko wa viti pamoja na meza, zilizohifadhi mfano wa majarada, vitabu ama madafari na mmoja kati yao akisimama kuwahutubia, ikiashiria kuwa ni chumba cha darasa kinachotumika kwa ajili ya mafunzo ya kielimu mfano wa vyuo vikuu.

Jopo la watu waliopo katika eneo la ndani mfano wa chumba ama darasa, waliokaa katika viti huku meza zikiwa na mfano wa majarada, madaftari ama vitabu. Ikiakisi eneo la darasa linalotumika kwa mafunzo ya kielimu mfano wa vyuo vikuu.

Jopo la watu waliopo katika eneo la ndani mfano wa chumba ama darasa waliokaa katika viti huku meza zikiwa na mfano wa madaftari, vitabu ama majarada ikiashilia kuwa ni chumba kinachotumika kwa ajili ya mafunzo ya kielimu mfano wa vyuo vikuu.

Watu waliopo katika eneo la ndani mfano wa chumba au darasa waliokaa katika viti huku meza zikiwa na mashine kielotroniki mfano wa komputa mpakato, ikiashiria kuwa ni chumba cha darasa kinachotumika kwa ajili ya mafunzo ya kielimu mfano wa vyuo kikuu.

Jopo la watu waliopo katika eneo la ndani mfano wa chumba ama darasa, waliokaa katika viti huku meza zikiwa na mkusanyiko wa madaftari pamoja na mashine za kielektroniki mfano wa kompyuta mpakato, ikiashiria kuwa ni chumba cha darasa, kinachotumika kwa ajili ya mafunzo ya kielimu mfano wa vyuo vikuu.

Jopo la watu waliopo katika eneo la ndani mfano wa chumba ama darasa, waliovalia mavazi sare yenye rangi ya bluu, ikiashiria kuwa ni eneo la chumba cha darasa, eneo hilo linatumika kwa ajili ya mafunzo ya kielimu mfano wa vyuo vikuu.

Jopo la watu waliopo katika eneo la ndani mfano wa chumba ama darasa waliokaa katika viti, huku meza zikiwa na mfano wa majalada, vitabu ama madaftari, na mmoja kati yao akisimama kuwahutubia, ikiakisi kuwa ni eneo la chumba cha darasa, linalotumika kwa ajili ya mafunzo ya kielimu mfano wa vyuo vikuu.

Jopo la watu waliopo katika eneo la ndani mfano wa chumba ama darasa, huku mmoja kati yao akisimama mbele yao kuwahutubia ikiashiria kuwa ni chumba cha darasa kinachotumika kwa ajili ya mafunzo ya kielimu mfano wa vyuo vikuu.

Jopo la watu waliopo kwenye eneo ndani mfano wa uchumba ama darasa, ndio waliokalia katika viti na mmoja kati yao akisimama mbele yao kuwahutubia ikiashiria kua ni chumba cha darasa kinachotumika kwa ajili ya mafunzo ya elimu mfano wa vyuo vikuu.

Jopo la watu waliopo katika eneo la ndani mfano wa chumba ama darasa, waliokaa katika viti huku meza zikiwa na mfano wa karatasi, vitabu ama majalada, vikiashiria kuwa ni chumba cha darasa, kinachotumika kwa ajili ya mafunzo ya elimu mfano wa vyuo vikuu.

Jopo la watu waliopo kwenye eneo la ndani, mfano wa chumba ama darasa, waliokaa katika viti, huku meza zikiwa na mfano wa madaftari, vitabu ama majalada. Ikiashiria kuwa ni chumba cha darasa kinachotumika kwa ajili ya mafunzo ya kielimu, mfano wa vyuo vikuu.

Jopo la watu waliopo katika eneo la ndani mfano wa chumba ama darasa, waliokaa katika viti huku meza ikiwa na mashine ya kieletroniki mfano wa kompyuta. Ikiakisi kua ni eneo ama chumba cha darasa, kinachotumika kwa ajili ya mafunzo ya ufundi.

Jopo la watu waliopo katika eneo la ndani, mfano wa chumba ama darasa, waliokaa katika viti huku meza zikiwa na mfano wa vitabu, madaftari, mashine za kielektroniki mfano wa kompyuta mpakato, ikiakisi kuwa ni chumba cha darasa kinachotumika kwa ajili ya mafunzo ya kiufundi.

Jopo la watu waliopo katika eneo la ndani mfano wa chumba ama darasa, waliokaa katika viti huku meza zikiwa na mashine za kielekitroniki, mfano wa kompyuta mpakato, ikiashiria kuwa ni chumba cha darasa kinachotumika kwa ajili ya mafunzo ya ufundi.

Jopo la watu waliopo katika eneo la ndani mfano wa chumba au darasa, waliovalia mavazi maalumu ya rangi ya bluu, waliokaa katika viti meza zikiwa na mashine za kielotroniki mfano wa komputa mpakato, ikiashiria ni chumba cha darasa kinachotumika kwa mafunzo ya ufundi.

Jopo la watu waliopo katika eneo la ndani waliovalia mavazi sare yenye rangi ya bluu, waliopo katika eneo lenye meza yenye mashine ama kifaa, ikiashiria kuwa ni chumba cha darasa kinachotumika kwa ajili ya mafunzo ya ufundi.

Jopo la watu waliopo katika eneo la ndani mfano wa chumba ama darasa, lenye mkusanyiko wa vifaa vya kieletroniki pamoja na mashine za kieletroniki, ikiakisi kuwa ni chumba kinachotumika kwa ajili ya mafunzo ya ufundi.

Jopo la watu waliopo kwenye eneo la ndani mfano wa chumba ama darasa waliokaa katika viti, hukumeza zikiwa na vifaa na mashine za kielektroniki, ikiashiria kuwa ni chumba cha darasa kinachotumika kwa ajili ya mafunzo ya ufundi.